Nyumba inayotumika kama kiwanda cha mbolea, ikiwa na wafanyakazi mbalimbali, wakikusanya kifusi cha mbolea hiyo, tayari kwa ajili ya kwenda shambani ili kurutubisha mazao.

Kopo jeupe lenye rangi nyekundu za mistari na picha ya kuku, ikonyesha uzito wa gramu mia husiadia kubeba dawa anayotumia ndege huyo.

Boksi refu lenye rangi nyeupe pamoja na kijani na mchoro wa mbwa pamoja na paka, ikiwa pembeni ya chupa ambayo ina rangi ya kuzuia mwanga usiharibu dawa yenye nembo na rangi kama za kwenye boksi lake.

Boksi lenye umbo la mstatili, likiwa na rangi za njano pamoja na nyekundu, lina picha ya ng’ombe pamoja na wadudu kama: minyoo, pamoja na kupe, kuashiria dawa ambayo inasaidia kutibu magonjwa mbalimbali kwa mfugo huo.

Boksi la dawa lenye rangi nyeupe na nyekundu, likiwa na mnyama mbwa pamoja na paka linalotumika kwa ajili ya kutunzia mafuta ya kupakwa miguuni mwa wanyama hao.

Duka la pembejeo, likiwa na eneo maalumu lililotunzwa dawa kwa ajili ya kuua magugu; zilizopakiwa kwenye maboksi mbalimbali yenye rangi nyeupe.

Eneo maalumu katika duka la kuuzia dawa za wanyama, ikiwa na pakiti pamoja na makopo mbalimbali yamebeba dawa hizo.

Jengo kubwa linalotumika kama kiwanda cha kupakia mbolea kukiwa na wafanyakazi watatu wamevaa kofia za njano, wakipakia mbolea hiyo kwenye mifuko mieupe.

Mifuko inayotumika kutunza mbolea ikiwa na rangi nyeupe na maandishi ya kijani, imepakiwa katika ujazo tofauti ikiwa kilo kumi, kilo ishirini na tano na kilo hamsini.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mkulima mwanamke amepanda kwa wima zao aina ya pasheni akilihudumia na kuliangalia kwa furaha.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na wakulima mbalimbali, wanawake wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina ya viazi wakivirundika sehemu moja kwaajili ya kuvikausha kwa kutumia jua.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa linavunwa zao aina ya mihogo iliyopakiwa kwenye mifuko ya plastiki, imewekwa kando kwaajili ya kumuuzia mteja.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kukausha mahindi yaliyovunwa, kukiwa na mkulima mwanamke amevaa nguo nyeupe na nyeusi pembezoni kukiwa na shamba la mahindi ambalo halijavunwa.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na mkulima, mwanaume amevaa mabuti meusi akihudumia mimea yake ya mahindi katika shamba.

Nyumba kubwa ya kilimo ambayo imelimwa zao aina ya nyanya, husaidia kudhibiti vyombo mbalimbali vya joto, mwanga, unyevu ili kusaidia mimea kukua katika mazingira rafiki.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa mapapai mbalimbali, katika umbali ambao umezingatia ubora na mbegu hii iliyotumika ni ya kisasa.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa mazao mbalimbali kama vile kabichi spinachi na mboga mboga mbalimbali zinazoota kwenye vitalu tofauti.

Eneo la wazi lililotumika kwa shamba la zao aina ya mapapai, likiwa limelimwa zao Hilo Kwa ustadi sahihi ili kupata mazao yaliyobora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mipapai mbalimbali iliyolimwa kwa ustadi, huku mkulima akishikilia kwenye mkono wake wa kulia na wa kushoto, kwa fahari kabisa mazao aliyoyapata.

Eneo wazi linalotumika kama mshamba, likiwa na zao aina ya kabichi Limelimwa kwa ustadi na umbali sahihi, Huku mkulima aliyevaa kofia na mabuti akihudumia mazao yake.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na wafanyabiashara mbalimbali, wamepakia kwenye magunia ya plastiki zao aina ya viazi kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Mkulima akiwa amepanda zao aina ya tango, katika muundo wa wima na kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mirija na matone, ili kuokoa kiwango cha maji na pesa.

Jengo linalotumika kama chumba cha kilimo ikiwa limelima zao aina ya nyanya kwenye mifuko ya plastiki meusi, husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki ili kupata zao lililobora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na wakulima mbalimbali wanaume kwa wanawake wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina ya viazi.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na wakulima mbalimbali wanaume kwa wanawake wakiendelea na zoezi la uvunaji wa nyanya katika matrei, huku baadhi ya wakina mama wakipumzika baada ya kazi nzito.

Eneo la wazi linalotumiaka kama shamba, likiwa limelimwa zao la karoti na wakulima wawili wakiendelea na zoezi la mavuno, mmoja akiwa ni mwanamke na mwingine mwanaume.

Nyumba ya kilimo iliyo na mazao aina ya nyanya yaliyolimwa wima, husaidia kudhibiti viwango mbalimbali vya unyevu, joto na maji ili kupata zao lililo bora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa na kupandwa migomba mirefu ambayo imepandwa karibu karibu ili kumsaidia mvunaji.

Wakulima wakiendelea na zoezi la uvunaji wa ndizi, wanaume wakiwa juu na wanawake wakiwa chini wanapakia zao hilo mikungu kwenye gari.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama shamba la vitunguu, hutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mabomba yanayomwaga maji kwa matone ili kuokoa pesa na maji.

Nyumba ya kilimo, ambayo husaidia kudhibiti viwango mbalimbali ili kupata mimea iliyo bora. Ina wakulima wawili wa kike wakihudumia zao la nyanya lililopandwa kwenye mifuko ya plastiki.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa nyanya zilizoshikizwa kwenye fito, huku mkulima akiwa anapita katika njia za katikati, na mavuno ya nyanya kwenye ndoo.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na wakulima wa kike kwa wa kiume wakiendelea na zoezi la kuvuna na kukausha vitunguu.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa na wakulima mbalimbali wa kiume na wakike wakiendelea na uvunaji wa zao la viazi.

Nyumba iliyotengenezwa kwa mbao mabati pamoja na vyuma inayotumika kama soko ikiwa na wauzaji wa tunda la nanasi wamepakia na kupanga na nafsi hizo kwenye matrei.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba la ndizi, likiwa limepandwa migomba, kwa umbali sahihi huku wakulima wakishikiza fito kusaidia migomba isianguke.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa mahindi na wakulima mbalimbali wanaume wakiendelea na zoezi la uvunaji wa kupakia zao hilo kwenye mifuko ya plastiki.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba la ndizi, likiwa na migomba mbalimbali imepandwa kwa ustadi wa umbali unaotakiwa ili kupata mazao yaliyo bora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa matuta na mboga zilizosimamishwa kwenye fito kama nyanya, pia kuna karoti pamoja na vitunguu.

Eneo kubwa linalotumika kwa ajili ya kilimo cha ndizi, likiwa na migomba imepandwa kwa ustadi kwa umbali unaotakiwa na mikungu ikining’inia ikiwa imejaa ndizi.

Nyumba ya kilimo ikiwa imelimwa zao aina ya nyanya katika fito zilizosimama wima, husaidia nyanya zikue katika mazingira rafiki zaidi na kupata mazao mazuri zaidi.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa zao aina ya vitunguu, vikiwa vimeanikwa nje kwa ajili ya kukauka na kupelekwa masokoni.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kilimo ,likiwa na mkulima akiendelea kuhudumia zao lake la nyanya lililopandwa kwenye mifuko ya plastiki.

Eneo la wazi, linalotumika kama shamba, likiwa na wakulima mbalimbali, wakivuna zao aina ya viazi, na kuvipakia kwenye matrei pamoja na ndoo.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa limepangwa mikungu ya ndizi, na mama wafanya biashara wakiendelea kuwauzia wateja.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa linalimwa kilimo cha matikiti. Lina mkulima mmoja wa kiume, akiwa anaonyesha kwa fahari mavuno ya tunda hilo.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba la ndizi, likiwa na migomba mbalimbali imepandwa kwa ustadi, huku mkulima akionyesha kwa fahari mazao yake.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na wafanyabiashara wengine ni wanawake, wakiuza zao aina ya pilipili hoho lililopakiwa kwenye vikapu.

Nyumba ya kilimo, ikiwa na mkulima anaangalia kwa fahari mavuno yake ya nyanya katika shamba alilopanda zao hilo wima na mifumo ya kisasa ya umwagiliaji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na zao aina ya kitunguu, linalomwagiliwa kwa mfumo wa kisasa unaotumia mirija imwagayo matone katika shina tu la mmea huo.

Eneo la wazi linalotumika kama kitanda kwa ajili ya kulimia mbegu na kuotesha miche. Kukiwa na wafanya kazi mbalimbali wanaume wakiendelea na zoezi la kuhudumia mazao haya.

Nyumba inayotumika kwa ajili ya kilimo ikiwa imepandwa mazao mbalimbali katika matuta yaliyonyooka, husaidia kukuza mimea katika mazingira yaliyodhibitiwa na mazingira rafiki.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba la ndizi likiwa na migomba imelimwa kwa umbali mrefu, ili kusaidia ndizi hizo ziweze kukua kwa afya.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumia mirija ya matone, ili kuokoa kiwango cha maji, muda na nguvu kazi.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotumika kwa ajili ya kupanda mazao mbalimbali katika tuta, husaidia kudhibiti viwango mbalimbali vya hewa, joto na unyevu ili kupata zao lililo bora.

Eneo la wazi linalotumika kama bustani, likiwa na mbogamboga mbalimbali, zimepandwa kwa mfumo wa kisasa wa mifuko ya prastiki na wakulima wawili wanawake wakihudumia zao hilo.

Kilimo cha mbegu kikiwa kinaotesha miche hiyo katika makopo na mazingira yaliyodhibitiwa kiwango cha unyevu, hewa na joto ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa kinachotumika kwa ajili ya kulima mbegu na kuotesha miche, katika mazingira yaliyodhibitiwa kiwango cha maji, joto pamoja na mwanga, ili kupata mazao yaliyo bora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na zoezi la uvunaji unaoendelea wa zao aina ya nyanya huku wakulima baadhi wakipumzika baada ya kazi ngumu.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kilimo, ikiwa na matuta mbalimbali yamelimwa zao la maharage huku katikati ikipita mirija inayosaidia kumwangalia na kuokoa maji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba la mapapai, likiwa na mazao hayo yenye mbegu ya kisasa, yanayoweza kuzalisha matunda, hata shina likiwa bado fupi.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na matuta mbalimbali marefu yanayomwagiliwa kwa mfumo wa kisasa wa mirija, unaosaidia kuokoa kiwango cha maji na muda.

Kilimo cha kisasa cha haydroponi, ambacho hutumia maji na virutubishi, katika mazingira yaliyo dhibitiwa kwa kiwango cha mwanga joto na unyevu, hii kusaidia mmea kukua vizuri.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia mifumo ya maji na virutubishi, badala ya kutumia udongo ili kusaidia mmea kukua katika mazingira rafiki.

Eneo la wazi likiwa linasafishwa kwa trekta lenye kifaa nyuma chenye majembe, pamoja na matairi husaidia katika maandalizi ya shamba pia katika uvunaji.

Kifaa aina ya pawatila, kinachopindua udongo, ili kusaidia katika kilimo, hutumia mota pamoja na mafuta, kama chanzo cha nishati.

Eneo la wazi, linalotumika kama shamba, likiwa na kifaa aina ya pawa tila, ambacho kinaweza kulima maeneo makubwa ukilinganisha na mwanadamu.

Kifaa kinachotumika kwa ajili kutindua udongo katika maandalizi ya shamba pia katika shughuli za uvunaji, kikiwa na mota pamoja na mafuta kama moja ya chanzo cha nishati.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na trekta aliwafungwa kifaa aina ya jembe kwa nyuma inachopindua udongo katika maandalizi ya shamba pia kusaidia katika palizi.

Kifaa chenye rangi nyekundu, kikiwa na mota pamoja na mafuta yanayotumika kama chanzo cha nishati, kupindua udongo katika shamba kama sehemu ya maandalizi kabla ya kilimo.

Kilimo cha hidroponi kinachotumia maji pamoja na vitutubishi badala ya udongo, katika mazingira yaliyo dhibitiwa ambayo ni rafiki zaidi kwa mmea kukua kusaidia kuleta mazao bora.

Kifaa aina ya pawatila kinachotumika kupindua udongo kikiwa na mota, huku kikiwa kinatumia mafuta kama chanzo cha nishati kina tumika katika maandalizi ya shamba pia katika kupalilia.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na kifaa aina ya trekta kilichofungwa jembe la kisasa nyuma lenye rangi nyekundu linalosaidia kukwatua udongo katika maandalizi ya shamba.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na trekta kubwa jekundu lililofungwa kifaa cha kijani, nyuma kinachotumika kukata na kukusanya nyasi katika maandalizi ya shamba.

Kilimo cha kisasa cha hydroponi ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi, badala ya udongo husaidia mmea kukua katika mazingira rafiki zaidi, kupata zao lililo bora.

Kifaa maalumu kinachotumika kwa ajili ya kupindua udongo katika maandalizi ya shamba, pia wakati wa kuvuna. Kikiwa na mota na mafuta yanayotumika kama chanzo cha nishati.

Eneo la wazi la tambarare linalotumika kama shamba, likiwa lina trekta pamoja na kifaaa kimefungwa nyuma kwaajili ya kusafisha shamba kuliandaa kwaajili ya kilimo.

Kifaa cha kugeuzia udongo, kikiwa kina tumia mota pamoja na mafuta kama chanzo cha nishati, kusadia katika shughuli za kuandaa shamba na kupalilia.

Kilimo cha kisasa cha hydroponi, kinachotumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, kusaidia kukuza mimea katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata zao lililo bora.

Eneo kubwa la wazi la tambalale likiwa na trekta iliyofungwa kifaaa maalumu kinachosaidia kusafisha shamba na kukusanya magugu yaliyokatwa .

Nyumba kubwa inayotumika kwa ajili ya kilimo. Ikiwa imepandwa mimea mbalimbali kwa ustadi na mazingira rafiki, huku mashine ya kumwagilia ikiwa inapita kwa juu kwa kutumia reli.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji na virutubishi badala ya udongo, hulimwa katika mazingira rafiki kwa mmea hudhibitii viwango mbalimbali kama unyevu, jua pamoja na maji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na trekta linalopita huku nyuma limefungwa kifaa maalumu, kinachotumika kukwatua udongo katika kuandaa shamba, kupalilia.

Chumba kikubwa kinachotumika kwaajili ya kilimo cha kisasa, cha nyanya kikiwa na mashine maalumu inayotumia umeme na teknologia ya roboti, kwaajili ya kuhudumia na kuvuna zao hilo .

Kilimo cha kisasa kinachotumia mashine yenye teknolojia ya uroboti na umeme ikiwa inatumika kuvuna matunda bila msaada wa mkulima.

Bwawa dogo la duara linalolimwa samaki, likiwa pamoja na kilimo cha hidroponi, kinachotumia maji na virutubishi ili kukuza mimea.

Tenki linalotumika kwa ajili ya kufuga samaki wa urembo, likiwa na mawe yenye rangi mbalimbali, maji pamoja na samaki hao wanaotumika kama pambo.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na nafaka mbalimbali, zimewekwa kwenye magunia ya plastiki kama vile maharage, kunde pamoja na mahindi.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa limepanga mazao mbalimbali kwenye mifuko ya plastiki, kama vile: alizeti, maharage pamoja na mahindi.

Eneo la wazi linalotumika kama bustani ya miche ya miti, ikiwa na wakulima mbalimbali, wanaohudumia miche hiyo, ili kuweza kuihamisha msituni.

Eneo la wazi linalotumika kama bustani ya miche ya miti, likiwa na mkulima anahudumia miche hiyo katika mazingira rafiki kabla ya kuipeleka msituni.

Madhari ya misitu ikiwa na miti, vichaka pamoja na majani yaliyoota kutokana na mvua za misimu mbalimbali.

Nyumba ya kilimo inayotumika kwaajili ya kutunza na kukuza miche ya misitu, ikiwa na wakulima watatu wakihudumia miche hiyo.

Eneo la wazi linalotumika kama bustani ya kuotesha miche, ya miti ikiwa na miundombinu maalumu, iliotengenezwa kwa vyuma na kuezekwa kusaidia kupunguza makali ya jua.

Eneo la wazi la msitu wa asili; ukiwa na miti, vichaka na majani. Katikati pakipita mto ambao juu yake kuna daraja la mbao.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba la miti, likiwa na wakulima mbalimbali wanaume kwa wanawake, wakiendelea na zoezi la upandaji wa miche ya miti.

Eneo la wazi lililoezekwa na kusimamishwa kwa fito, likiwa linatumika kama bustani ya kuotesha miche ya miti lipo na wakulima kadhaa wanaume kwa wanawake, wakiendelea na zoezi la kupanda miche hiyo.

Eneo la msitu wa mvua ukiwa na miti, vichaka pamoja na majani ambayo yameota kutokana na mvua za misimu mbalimbali.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kuotesha miche mbalimbali ya miti kwa ajili ya misitu, likiwa na wafanyakazi wawili wakihudumia miche hiyo.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limepandwa miche ya miti mbalimbali, katika mistari minyoofu husaidia miche hiyo kukua katika mazingira rafiki.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji pamoja na virutubisho badala ya udongo husaidia kukuza mimea katika mazingira rafiki zaidi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji pamoja na virutubisho, kusaidia mimea kuota katika mazingira rafiki, ili kupata mazao yaliyo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji na virutubishi badala ya udongo na mbolea, husaidia mimea kukua katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata zao bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo na mbolea, husaidia kukuza mimea katika mazingira rafiki ili kupata zao lililobora.

Eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha haidroponi ambacho husaidia kukuza mimea katika mazingira yaliyodhibitiwa viwango vya joto, maji na unyevu ili kupata mazao yaliyo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi ili kukuza mimea katika mazingira rafiki yaliyodhibitiwa kusaidia kupata mazao yaliyo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo na mbolea husaidia mimea kukua katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji na virutubishi badala ya udongo kusaidia mimea kukua katika mazingira rafiki zaidi ili kupata mazao yaliyo bora.

Jengo linalotumika kama nyumba ya kiimo likiwa ni kilimo cha haidroponi ambacho hutumia maji na virutubisho badala ya udongo ili kukuza mimea, husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, kikiwa kimelimwa katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata zao lililobora.

Kilimo cha haidroponi, ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, ili kukuza mimea katika mazingira rafiki zaidi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, ili kuweza kukuza mmea katika mazingira rafiki zaidi, na kupata mazao yaliyo bora.

Eneo kubwa la wazi linalotumia kilimo cha haidroponi, ambacho hutengeneza mazingira rafiki, kwa mmea kukua kwa kudhibiti viwango mbalimbali vya maji na virutubishi ili kupata mavuno bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji pamoja na virutubishi kwa ajili ya kilimo, badala ya udongo husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki zaidi.

Kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki kinachotumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, Husaidia kukuza mimea katika mazingira rafiki zaidi ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroploni, ambacho hutumia maji na virubishi, badala ya udongo husaidia mmea kukua katika mazingira rafiki zaidi, yaliyodhibitiwa viwango vya unyevu.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo. Husaidia kukuza mimea katika mazingira rafiki.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotumia mfumo wa haidroponi, ambao hutumia maji na virutubishi badala ya udongo, vikiwa vinadhiti viwango ili kuweka mazingira rafiki zaidi kwa mimea.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho kinatumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, husaidia mmea kukua katika mazingira rafiki zaidi ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha hydroponi kinachotumia maji na virutubishi badala ya udongo, kukuza mimea katika mazingira rafiki zaidi ili kupata mazao yaliyo bora.

Kilimo cha kisasa cha hydroponi ambacho hutumia maji na virutubishi kwaajili ya kukuzia mimea badala ya udongo, husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki zaidi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachotumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, husaidia mimea kukua katika viwango vilivyodhibitiwa ili kupata zao bora.

Kilimo cha haidroponi kinachotumia maji pamoja na virutubishi badala ya mbolea, inayosaidia kukuza mimea katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji na virutubishi badala ya mbolea na udongo, husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki zaidi ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidrokloni, kinachotumia maji pamoja na virutubishi, badala ya mbolea, kusaidia mimea kukua katika mazingira rafiki, ili kupata mavuno bora.

Kilimo cha haidroponi kinachotumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, husaidia kukuza mimea katika mazingira yaliyodhibitiwa kiwango cha hewa, maji na unyevu ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachotumia maji pamoja na virutubishi, husaidia mmea kukua katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata zao lililobora.

Jengo linalotumika kama kiwanda cha maziwa, ikiwa kinafuga ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi mahsusi kwa ajili ya kuzalisha maziwa yenye ubora kiwango cha juu.

Jengo linalotumika kama nyumba ya kilimo likiwa na uwezo wa kudhibiti kiwango cha maji, unyevu pamoja na joto husaidia mimea kuota katika mazingira rafiki ili kupata zao lililo bora.

Jengo linalotumika kama nyumba ya kilimo likiwa imelimwa mazao mbalimbali huwa inakua inadhibiti viwango mbalimbali vya joto, maji na unyevu ili kutoa zao lilo bora.

Nyumba kubwa ya kilimo ambayo ina mazingira yaliyodhibitiwa, ikiwa imelimwa mbogamboga mbalimbali katika unyevu sahihi na maji sahihi ili kupata zao lililobora.

Eneo la wazi lililojengewa nyumba ya kilimo iliyozungukwa na majani hutumika kwa ajili ya kuotesha mimea katika mazingira rafiki ili kupata mazao yaliyobora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa zao aina ya kabichi, yenye majani yanayozunguka majani menzie vizuri kulilinda zao hilo.

Jengo kubwa linalotumika kama kiwanda cha maziwa, likiwa linafuga mnyama aina ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi katika mazingira rafiki ili kupata kiwango kizuri cha maziwa.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na mimea aina ya kabichi imepandwa katika mistari nyoofu, imelimwa na imeshakomaa kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mazao aina ya maharage yamepandwa katika vitalu, vilivyolimwa vizuri, wakulima wanawake wakiendelea na zoezi la kupaliliaji.

Jengo linalotumika kama nyumba kilimo, ikiwa mfumo wa kisasa unaosaidia kudhibiti viwango vya makuzi ya mimea hiyo ili kupata mazao yaliyo bora.

Eneo la wazi lililojengwa nyumba nyingi za kilimo ambazo husaidia mimea kukua katika mazingira yaliyodhibitiwa kiwango cha joto, maji pamoja na unyevu ili kusaidia mimea iote katika mazingira rafiki.

Nyumba inayotumika kwa ajili ya kilimo, ikiwa imelimwa zao la nyanya yaliyolimwa wima, husaidia kudhibiti viwango mbalimbali vya maji, unyevu na joto, ili kupata mazao yaliyo bora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa kwa ustadi, migomba iliyopangwa kwa umbali sahihi, ikiwa imezalisha mikungu ya ndizi iliyonona.

Eneo kubwa linalotumika Kama shamba la kabichi likiwa na wakulima watatu, wakiendelea na uvunaji wa zao hilo ambalo ni mboga nzuri ya chakula.

Shamba kubwa linalotumika kama kiwanda cha maziwa, hufuga mnyama aina ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi mahususi kwa kuzalisha kiwango kikubwa cha maziwa.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama shamba la mananasi, likiwa na zao hilo limepandwa kwa ustadi, huku majani yake yakiwa chini ya tunda.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limezungukwa na miti ya uoto wa asili. Mkulima akiwa anaendelea kuvuna zao aina ya vitunguu.

Nyumba ya kilimo ambayo hudhibiti kiwango cha maji, joto pamoja na unyevu, ili kupata mazao yaliyo bora, ikiwa na mimea hiyo inayomwagiliwa kwa mirija.

Jengo kubwa linalotumika kama banda la kuku, likiwa na ufugaji wa ndege hao ukiendelea wenye rangi nyeupe. Wakiendelea kula na kunywa kutoka kwenye vyombo maalumu.

Nyumba ya kilimo, inayodhibiti viwango vya maji, joto pamoja na mwanga ili kupata mazao yaliyo bora, ikiwa na mimea mbalimbali imepandwa, katikati pakiwa na njia.

Nyumba kubwa ya kilimo ambayo imelimwa Mboga Mboga mbalimbali, ina njia za mkulima kupita Katikati na kukagua kudhibiti viwango mbali mbali ili kupata mazao yaliyo bora.

Nyumba ya kilimo ambayo imelimwa nyanya katika fito zilizosimama wima, ikiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mirija unaosaidia kuokoa maji, huku mkulima akikagua mazao yake.

Nyumba inayotumika kama chumba cha kilimo kikiwa na magunia ya pumba yamening'inizwa kwa ajili ya kuotesha zao aina ya uyoga iliyopandwa katika mazingira rafiki.

Jengo kubwa linalotumika kama kiwanda cha maziwa likiwa na wanyama mahususi aina ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi wakila pamoja na kunywa.

Eneo la uwazi la tambarare linalotumika kama shamba, likiwa na trekta linalopita, huku nyuma limefungwa kifaa maalumu cha kukwatua udongo, kwa ajili ya kuandaa shamba.

Eneo la wazi linalotumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mabomba ambao unamwagilia moja kwa moja, kwenye mahindi ambayo yamelimwa vizuri kwa ustadi kwa mistari minyoofu.

Eneo la wazi linalotumika kama bustani ya miche ya miti, ikiwa na mkulima anamwagilia kwa kutumia mpira wa maji, miche hiyo ikue katika mazingira rafiki iweze kukomaa, ili ayahamishie msituni.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na matuta yanayomwagiliwa kwa mfumo wa kisasa wa mirija unao mwaga maji kwa matone ukisaidia kuokoa kiwango cha maji mepesi.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumia mabomba pamoja na vinyunyuzi, ukiwa unatumika kwenye bustani iliyopandwa mbogamboga katika matuta yaliyonyooka.

Eneo la wazi, linalotumika kama shamba, likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mabomba na mirija, kusaidia kuokoa kiwango cha maji na pesa.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mirija pamoja na matone ili kumwagilia tuu pale kwenye shina la mmea katika kuokoa maji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa kwa matuta yaliyonyooka, mazao mbalimbali. Huku mzee mmoja akiendelea kumwagilia kwa kutumia mpira unaotoa maji mengi.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa zao aina ya maharage, huku katikati ya matuta kukiwa pamepita mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mirija na matone.

Eneo la wazi, linalotumika kama shamba likiwa na matuta yamelimwa huku katikati pakiwa na maji mengi yamepitishwa kama mfumo wa umwagiliaji wa maji mengi.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mipira, ambayo humwaga maji kwa matone katika lile shina ili kuokoa kiwango cha maji na muda.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mazao mbalimbali yaliyolimwa kwenye matuta, huku katikati pakipita mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mabomba.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mirija, unaomwaga maji kwa matone, ili kuokoa kiwango cha maji pamoja na muda.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na bomba linalotumika kwa ajili ya umwagiliaji, likimwaga maji kwa matone ili kuokoa kiwango cha maji na muda.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mirija, ukimwaga maji kwa matone matone ili kuokoa kiwango cha maji na muda.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa matuta marefu; katikati pakipita mirija ambayo humwagilia kwa matone.

Eneo la wazi la shamba likiwa linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mabomba, husaidia kumwaga maji kwa matone ili kuokoa kiwango cha maji, nguvu kazi na muda.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na matunda mbalimbali, ambayo yanasaidia kukuza mimea na umwagiliaji wa maji yaliyotuama katikati ya matunda hayo.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa kinatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumia mirija kumwaga maji kwa matone katika shina la mmea tu.

Mandhari ya nyika ya savana ikiwa na barabara ya vumbi katikati huku pembezoni kukiwa na mti, uliopakana na mlima ulio tengenezwa kwa mwamba mkubwa.

Eneo la wazi likiwa na tambarare iliyopakana na mlima mrefu Katikati wakiwepo wanyama aina ya swala pamoja na pundamilia.

Mandhari ya porini yenye miti mirefu chaka vilivyoshiba majani kutokana na wote wa asili wa mvua za misimu mbali mbali

Mandhari ya tambarare yenye majani, vichaka pamoja na miti ikiwa imepakana na mlima uliopanda kutokana na mwamba mkubwa una uoto wa asili pia.

Kilele cha mlima mrefu kilichofunikwa na barafu, iliyoko juu ya miamba mikubwa pembezoni kukiwa na miti ya uoto wa asili.

Eneo lenye ziwa ambalo kando yake kuna majani ya uoto wa asili pia kuna mitumbwi miwili ambayo hutumika na wavuvi katika shughuli za kuvua samaki.

Eneo la wazi linalotumika kama bwawa likiwa linaakisi mwanga kutoka juani na mawingu pembezoni kukiwa na majani ya uoto wa asili.

Eneo la wazi lenye ziwa dogo na maji tulivu, yanayoakisi mwanga wa jua na anga, ikiwa kandoni mwake Kuna uoto wa asili ukiwa na miti, majani pamoja na vichaka.

Mandhari ya ziwa kubwa lenye maji tulivu yanayoakisi mwanga na rangi kutoka angani, huku pembezoni kukiwa na majani na miti ya uoto wa asili.

Eneo la wazi na nyika ya savana, likiwa na miti ya kasia pamoja na majani marefu, ambayo yametokana na uoto wa asili, mvua za misimu mbalimbali.

Eneo la wazi lenye nyika ya savana likiwa na vichaka vya uoto wa asili na mnyama simba, vimepakana moja kwa moja na jiji lenye majengo marefu.

Mandhari ya nyika ya tambarare ikiwa na miti ya kijani pamoja na vichaka vya uoto wa asili, huku vimepakana na milima katikati ukipita mto.

Eneo la nyika likiwa na ziwa kubwa, lenye maji tulivu yanayo akisi mwanga kutoka angani, pakiwa na uoto wa asili wa majani miti pamoja na vichaka.

Mandhari yenye bwawa kubwa huku pembezoni kwenye ukingo wake kukiwa na uoto wa asili wa: miti, majani pamoja na vichaka, vikipakana na milima mirefu.

Mandhari ya njika iliyo na milima ambayo imefunikwa na miti, majani na vichaka vya uoto wa asili utokanao na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari ya bwawa kubwa lenye maji tulivu na masafi, yanayo akisi rangi na mwanga kutoka kwenye anga, ikizungukwa na miti ya uwoto wa asili.

Mandhari ya miamba mirefu, iliyotengenezwa kutokana na mvua za miaka mingi, ikiwa na watalii wenye asili ya ulaya wakiwa wanapita katikati.

Mandhari ya wazi yenye asili ya nusu jangwa, kukiwa na vichaka vifupi vya uoto wa asili na njia ya vumbi inayopita katikati.

Mandhari ya tambarare ya savana, yakiwa na uoto wa asili wa miti pamoja na majani yaliyokauka kutokana na kiangazi huku nyuma pakiwa na milima.

Mandhari ya tambarare yenye nyika ambayo ina uoto wa asili wa miti, majani, pamoja na vichaka vyotavyo kutokana na mvua za misimu mbalimbali, katikati pakipita mto mpana.

Eneo la wazi lenye milima na mabonde lililofunikwa na miti, majani pamoja na vichaka vya uoto wa asili vitokanavyo na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari tambarare yenye bonde, miti pamoja na vichaka, majani ya uoto wa asili yaliyokauka kutokana na kiangazi; nyuma kukiwa na milima.

Mandhari ya tambarare, yenye mwamba, miti, majani na vichaka vya uoto asili, katikati kukiwa panapita mto mpana.

Mandhari ya nyika za Savana ikiwa na miti aina ya kasia mirefu, iliyosimama juu ya majani ya uoto wa asili, Huku pembeni kukiwa na mlima mdogo.

Mandhari ya nyika ikiwa na milima mirefu na mabonde yaliyofunikwa na uoto wa asili wa miti, vichaka na majani yaliyoota kwa misimu mbalimbali.

Mandhari ya nyika ya savana ikiwa na mti mmoja wa kasia ya katikati ya majani, yaliyokauka kutokana na msimu mrefu wa kiangazi.

Kilele cha mlima kikiwa pembezoni mwa mandhari ya tambarare, vyote viwili vikiwa vimefunikwa kwa kijani ya asili yenye miti pamoja na majani.

Mandhari ya tambarare ya nyika za savana ikiwa na wanyama pori pamoja na pundamilia wakila kuotoka kwenye hifadhi ya wanyamapori

Eneo la nyika likiwa na uoto wa asili wa miti, vichaka pamoja na majani yaliyoota kutokana na mvua za misimu mbalimbali .

Ziwa kubwa lenye kisiwa katikati likizungukwa na milima yenye miti ya uoto wa asili, ulioota kutokana na mvua za misimu mbalimbali.

Banda linalotumika kama zizi la mbuzi, likiwa na eneo maalumu lililoundwa vizuri kwa mbao, kwa ajili ya kuwalisha wanyama hao wakiingiza vichwa tu.

Zizi la ng'ombe lenye fito za mbao; lililoezekwa na bati, likiwa na mnyama huyo anayetumika kuzalisha maziwa; mwenye rangi nyeupe na nyeusi.

Eneo la shamba la mahindi likiwa na mfugaji anawalisha mbuzi wake kandokando ya shamba hilo, huku amevaa miwani na kuwazuia wasije wakaingia kwenye shamba la mahindi.

Eneo la wazi katika uwanja, linalotumika kwa ajili ya kulisha na kufuga kuku, likiwa limewaachia ndege hao wenye rangi nyeupe na kahawia wazurure, huku wakipata chakula na majani.

Mfugaji wa wanyama aina ya kuku akiwa mbele ya banda lake lililotengenezwa kwa mbao pamoa na mabati, pembezoni kukiwa na ndege hao wengi huku akishikiria kuku mmoja upande wa kulia mwingine upande wa kushoto.

Nyumba kubwa ya mifugo ikiwa na wafugaji wawili wamevaa makoti pamoja na mabuti, wakiwahudumia wanyama hao kwa kuwalisha na kuwapa maji.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa bati pamoja na fito, likiwa linatumika kufuga kuku, huku mfugaji aliyevaa koti jeupe, akiendelea na zoezi la kuwalisha mifugo hao.

Jengo la mbao linalotumika kama banda la kufugia bata likiwa na mfugaji huyo akiwalisha na kuwanywesha ndege hao wenye rangi nyeupe.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotunza mimea mbalimbali katika mazingira yaliyodhibitiwa kiwango cha joto, maji pamoja na unyevu, husaidia mimea kuota katika mazingira rafiki.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa limepakia kwenye mifuko ya plastiki ,mazao na nafaka mbalimbali kama vile; kunde, maharage mahindi pamoja na mtama.

Kilimo cha mbegu kikiwa katika makopo mbalimbali yaliyolimwa katika mazingira rafiki, ili kusaidia mbegu yote kabla ya kuihamisha mashambani.

Eneo la wazi linalotumika kama mshamba, likiwa na zao aina ya mahindi yamepangwa vizuri kwa mistari, huku bado ni mafupi lakini yameshatoka kupaliliwa.

Eneo la wazi linalotumika kama gulio likiwa na wafanyabiashara mbalimbali, wameweka kwenye mifuko ya plastiki zao aina ya mpunga kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Duka la pembejeo lenye eneo mahususi kwaajili ya mbegu, likiwa na mbegu hizo zimepakiwa katika pakiti zenye muundo wa mstatili.

Eneo katika duka la pembejeo likiwa na kabati mahususi kwa ajili ya kutunzia pakiti za mbegu zenye umbo la mstatili, na picha ya mmea unaoota kutokana na mbegu zilizopo ndani.

Jengo kubwa linalotumika kama nyumba ya kilimo likiwa limepandwa maua katika mazingira rafiki yaliyodhibitiwa ili kupata maua yaliyo bora.

Pakiti inayotumika kutunzia mbegu yenye umbo la mstatili, rangi ya kijani na njano, na picha ya mbogamboga; iliyobeba mbegu zake pamoja na nembo yenye kuashiria uzito wa gramu kumi.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa imepandwa mimea mbalimbali katika matuta yaliyonyooka, husaidia kudhibiti viwango mbalimbali vya hewa, joto pamoja na unyevu ili kupata mazao yaliyo bora.

Duka la pembejeo lenye sehemu mahususi kwa ajili ya kuweka mbegu zilizo pakiwa kwenye mifuko yenye umbo la mstatiri.

Duka la pembejeo likiwa na eneo la kuweka pakiti za mbegu, zikiwa na rangi ya kijani, huku mbele pakiwa na picha la zao ya mbegu zilizobebwa.

Kilimo cha mbegu, kinachotumia makopo ambayo yana virutubishi, mbolea, na udongo. Kusaidia mimea kukua katika mazingira ya rafiki kabla haijahamishwa bustanini.

Kilimo cha mbegu katika vikombe husaidia mimea kukuwa katika mazingira rafiki, kabla haijapelekwa bustanini, mimea hukuwa katika mazingira rafiki yaliyo dhibitiwa.

Duka la pembejeo kukiwa na pakti za mbegu za mazao mbalimbali, yenye umbo la msitatiri na picha za mimea iotayo kutoka a na mbegu hizo.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao pamoja na mabati yakiwa yanatumika zaidi kwa ajili ya kufugia wanyama kama mbwa pamoja na sungura, katika maeneo ya nyumbani.

Wanyama aina ya Mbwa, wakiwa katika eneo la wazi, penye majani wamefungua midomo na ulimi, wakiashiria kusubiri chakula ama kucheza.

Chumba kinachotumika kama chumba cha matibabu ya wanyama kikiwa na daktari wa kiume na wa kike, wakichunguza sikio la mbwa ili kugundua magonjwa yanayomsibu.

Eneo la nje linalotumika kama mabanda ya mbwa likiwa limetengenezwa kwa mbao, nyavu pamoja na vyuma mbalimbali huku ndani kukiwa na mbwa wanne.

Mabanda ya vyuma na nyavu matatu yaliyo nyuma ya nyumba, yakiwa yamewekwa mbwa watatu ndani kuzuia wasije wakang'ata wapita njia

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa wanyama aina ya tembo wakiwa pamoja na watoa huduma wake wakimnywesha maziwa.

Eneo la nyikani linalotumika kuwatunza na kuwafuga wanyama aina ya tembo, ambao wako hatarini kupotea. Wakiwa na mtoa huduma wao anawanywesha maziwa.

Eneo la wazi katika nyika la savana, ikiwa na majani yaliyokauka na ndege mwindaji anayewinda nyoka kama kitoweo, mwenye miguu mirefu, manyoya meupe na meusi.

Ndege aina ya tai mwenye mdomo wa rangi nyeusi, manyoya meupe, pamoja na meusi akiwa amesimama juu ya tawi akitafuta mawindo.

Eneo katika mto, likiwa na mnyama, aina ya kiboko, ametoa kichwa nje, na mwili ukiwa umezama ndani, kwa ajili ya kupasha moto mwili.